Watu wazima wapo darasani wakiwa wamevaa barakoa na wameketi kwenye viti, wakimsikiliza mwalimu wao anayeelezea kuhusu mikopo.

Watu wazima waliopo darasani wakipewa elimu kuhusu masoko na biashara. Yupo mwalimu wao aliyekaa mbele ya kompyuta akiwapa maelekezo.

Wamama wapo chini ya mti wamekaa kwenye viti, wakiwa darasani wakimsikiliza mwalimu wao aliyepo mbele akiwafundisha.

Watu wazima wababa kwa wamama wakipata elimu kwa kufundishwa na walimu wao. Wameketi darasani wakimsikiliza na kuzingazitia.

Watu wazima wanaopata elimu kuhusu mifumo ya kidigitali wakiwa na mwalimu wao, wamekizunguka kifaa cha umeme kinachosambaza taarifa.

Watoto wadogo wa shule ya chekechea wapo kwenye eneo la michezo lililowekwa bambea za aina tofauti za kuning'inia na zile za kusambaa wakicheza.

Kwenye shule ya chekechea ya watoto wadogo, kuna eneo la michezo lenye bembea aina tofauti zenye rangi ya yakuvutia kama vile: bluu, njano, kijani na nyeupe.

Ghorofa la shule ya msingi lenye madarasa ya wanafunzi, kwa nje Kuna bustani iliyopandwa maua na ngazi za kupandia.

Darasa la shule ya msingi Lenye viti meza Milango ya vioo ramani ukutani pamoja na Ubao

Kitabu cha mtoto wa shule ya msingi kinachomwelekeza: namna ya kukaa mezani, na adabu ya kula chakula, na namna ya kutunza kitanda chake.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wakiwa wamevaa sare, wapo ndani ya chumba kinachohifadhiwa vitabu aina tofauti vilivyopangwa kwenye makabati ya wazi.

Mwalimu wa shule ya sekondari, aliyevaa suti nyeusi, yupo darasani akiwaelezea wanafunzi namna ya chakula kinavyosagwa ndani ya mwili wa mwanadamu.

Darasa la shule ya sekondari lenye viti vilivopangwa na meza, juu kuna kompyuta na mbele kuna runinga, inayosaidia kuelezea masomo.

Walimu wa shule ya sekondari wapo mbele wakikagua na kufungua mitihani, iliyokuwa imefungwa baada ya kuwekwa ndani ya mifuko ya nailoni.

Mwalimu yupo darasani akisahihisha na kukosoa madaftari ya watoto wa shule ya sekondari akiwa amevaa barakoa na ameketi akitumia peni.

Wanafunzi wa chuo wapo darasani wameketi wakiwa wanajisomea wakitumia madaftari, vitabu, peni, simu pamoja na kompyuta.

Wanafunzi wa chuo wako darasani, wameketi kwenye viti vya mbao, wakimsikiliza na kumtizama mwalimu wao, huku wakiwa wamevaaa barakoa.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wamepangwa na kukaa ndani darasa, wapo wakifanya mtihani. Kila mtu yupo akilitizama karatasi lake.

Wanafunzi wa chuo wamekaa ndani ya darasa kwa makundi, wakimsikiliza na kumwangalia mwalimu wao akiwafundisha; aliyesimama mbele.

Wanafunzi wa chuo wakifundishwa na walimu wao darasani wakiwa wameketi na kutizama masomo kupitia kompyuta juu ya meza.

Wanafunzi wa chuo kikuu wapo wamekaa kwenye vimbweta, nyuma ya maua wakisoma kwa kutumia vitabu na kompyuta na wakitabasamu.

Wanafunzi wa chuo (wadada) wakiwa ndani ya bweni lao wamelala, wengine wakisoma; wamepanga nguo zao na kutandika vitanda vyao.

Wanafunzi wa chuo, wakike na wakiume; wameketi kwenye viti vya mbao, wakimsikiliza mwalimu wao aliyopo mbele.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa darasani, pembeni yao kuna vyombo vya umeme kama kompyuta wanayotumia kusomea na yupo msimamizi wao akiwakagua.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa darasani wamevaa sare, wakifundishwa na mwalimu wao kwa kutumia vifaa vya umeme, kama elektroniki ya kompyuta na ubao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wamevaa sale, Huku wakiwa darasani wakifundishwa namna ya kutumia vifaa vya umeme.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi akiwa amevaa nguo za mazoezi na za uhandisi, akiwa anajifunza namna ya kutumia mashine tofautitofauti zinazotumia umeme.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovaa barakoa wakielezea na kuonyesha mifumo tofauti inayotumia umeme na namna unavotumika.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakifundishwa namna ya kutumia vifaa vya umeme, pia wakielekezwa masomo ya kompyuta.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakike, kwa wa kiume, wakiwa wamevaa sare zao, wapo darasani na mwalimu wao akiwafundisha namna ya kutumia kifaa cha umeme.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wanaohusika na ujenzi tayari wapo kwenye eneo ambalo wamekwisha kuanza kujenga, wakiwa wamevaa sare pamoja na kofia za chuma ili kuzuia kupata ajali.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wapo darasani, wakiwa wamesimama na wakitumia vifaa vya umeme kukagua na kuvisoma.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, wapo darasani wakisoma jinsi vifaa vya umeme vinavyofanya kazi, huku wakiwa na msimamizi wao.